Hawa ni mashabiki wa timu wa mpira wa kandanda wakiwa kwenye uwanja wakiwa wamevalia jezi za timu tofauti na kushangilia. Baadhi yao wanaonekana kushika vitu mikononi labda ni vinywaji vya kushangilia. Kuna watu wengine viti vya watazamaji na inaonekana hii kuna tukio la mchezo.

Hii ni cheti cha kuzaliwa kinachoonekana kimejazwa nchini Kenya. Baadhi ya maelezo muhimu ya hiyo vichwa yaonekana, kama vile eneo la kuzaliwa, wilaya, jina la hospitali na jinsia. Inaonekana pia kuna saini ya msajili wa serikali.

Kundi la watu wakishangilia na kuonyesha msisimuko mkubwa wenye matokeo ya mchezo. Katikati ya picha kuna mwanamke ambaye ameangalia mbele akiinua mikono yake miwili juu ya hewa akionyesha nguvu za ushindi. Amevaa shati lenye maneno Kenya mbele yake na pia amevaa miwani ya jua yenye kiio cha bluu. Watu wengine walio nyuma yao pia wanaonekana wakishangilia sanaa. Umati pia unaonekana kua na shangwe na msisimuko.

Hili ni kundi la watu mwanamke mmoja anaye mbeba mtoto mdogo amesimama mbele. Mwanaume aliyevalia shati jeupe ambaye anaonekana kuwa ni kiongozi anampa mwanamke karatasi. Nyuma yao kuna bangwe yenye imeandikwa maandishi huduma Kenya. Hii inaonyesha kwamba inapeana huduma bora. Ikionyesha kuwa ni tukio linalolusiana na utoaji wa huduma za umma nchini Kenya.

Huko ni ndani ya Huduma centre nchini Kenya, kituo chenye shughuli nyingi ambapo wafanyikazi wanahudumia wateja kwenye kaunta mbalimbali, eneo hilo ni safi na limetulia likiwa na mabango yenye nembo ya Huduma Kenya.

Hiki ni kituo cha huduma, maafisa wakiwa wamevaa mashati nyeupe zenye lazi nyekundu. Hii ni kuashiria ni sare za kazi. Watu wawili mbele yao mwanamke na mwanaume, wanaonekana wakizungumza kwa maakini nyuma yao kuna watu wengine kadhaa wakiwa wamekaa kwenye dawati zenye kompyuta na vifaa vya ofisi.

Mchezo wa kadanda unaendelea baina ya timu mbili tofauti, skrini inaonyesha matokeo ya michezo kuwa Gor mahia 1 na AFC 0 huku muda ukiwa katika dakika 45 na sekunde 52.Wachezaji wanaonekana wakiwa karibu na lango la goli na kuna mashabiki wengi uwanjani.

Huyu ni mwanamke aliyeketi mbele ya counter akihudumiwa na mfanyakazi anaye onekana kua afisa wa serikali kutoa huduma. Wote wawili wanaonekana wakishirikiana kwenye nyaraka ya kuvaa huduma ile ya kielektroniki. labda ni katika kituo cha huduma cha wateja.

Hili ni skrini ya kompyuta iliyoonyesha tovuti ya MASCO , kampuni ya maji na usafi wa mazingira. Fomu ya new connection request inaonekana kwenye skrini, ikiwa na sehemu za kuingiza jina la mwombaji, nambari ya kitambulisho na pasipoti. Inaonyesha mchakato wa kuomba huduma mpya ya maji katika usafi wa mazingira kupitia miwazo.

Umati mkubwa wa watu wengi. Wengi wao wakiwa wamevalia nguo nyekundu na kijani, wakishangilia na kuinua mikono yao juu. Inaonekana kama nitukio la michezo, kwani baadhi ya wao wanashikilia bendera ndogo za kenya. Watu wote wanaonekana wakiwa na furaha na msisimuko. Picha hii inaonyesha shamrashamra na shangwe kutoka kwa mashabiki.

Hawa ni watu watatu wakiwa wamevaa majoho rasmi meusi na miguu inayofanana na yale yanayovaliwa na mahakama mahakimu. Wote watatu wanatabasamu na wanaonekana wenye furaha. Wamesimama nje ya jengo lenye nguzo kubwa, pengine ni mahakama. Mwanamume ameinza kutoka kulia anashika simu yake mkononi.

Hili ni kundi la watu, wengine wakiwa uwanjani wakitazama mchezo. Mwanamke aliye katikati amevalia jezi nyekundu yenye rangi za bendera ya Kenya na neno Kenya Airways imeandikwa kwenye shati hilo. Amevalia sketi yanye maua inaonekana akiongea na labda kinywaji mkononi. Wengi wao wamevaa nguo za kawaida na miwani ya jua. Hii ni ishara ya kijani

Eneo la usajili wa huduma namba nchini Kenya. Watu wamekusanyika chini ya hema, baadhi yao wakipanga foleni na wengine wamekaa kwenye meza wakihudumiwa na maafisa. Maafisa hawa wamevaa fulana zenye nembo ya huduma namba na wanatumia kompyuta ndogo kusajili watu hawa.

Hili ni kundi la watu wakiwa chini ya panda iliozeeka, Kuna info test mbele kuonyesha kuwa mahali hapa ni tuo cha kutoa habaru na huduma, watu wengine wameketi kwenye vitu wengine wamesimama na inaonekana kama wanasubiri na wanashiriki katika shughuli Fulani iliyoandaliwa na serikali.

Hii ni timu ya wanawake wa mpira wa kandanda wakiwa wamekusanyika uwanjani, wachezaji wengi wamevaa jezi za rangi ya buluu na kaptura fupi za rangi ya buluu pia. Baadhi yao wana namba kwenye mgongo wa jezi zao, jambo linalo ashiria ni wachezaji wa timu. Wachezaji wamekusanyika pamoja labda wakipokeza maelekezo kutoka kwa kocha wao.

Hili ni kundi la watu, wanawake na wanaume. Wamesimama mbele ya jengo linaonekana kuwa la serikali. Katikati kuna kundi mwanamke ambaye anaonekana kuwa kiongozi ameshikilia msimamo yenye nembo Office of the Chief Justice na Judiciary . Wote wamevalia mavazi rasmi, suti kwa wanaume na mavazi ya heshima kwa mwanamke.

Mwanaume aliyevaa suti ya buluu anaonekana akishughulikia kifaa cha kuchukua alama za vidole kwenye dawati. Huku mwanaume mwingine akiwa ameketi nyuma yake akitumia kompyuta na vifaa vingine vya kielektroniki kama vile kamera wakizunguka nayo. Kwa sheria hii ni shughuli ya usajili ya utambulisho.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kandanda. Wamesimama pamoja kwenye uwanja, inayoonekana kua ni nyasi. Wachezaji wengine wamevaa jezi nyeupe zenye mikanda nyekundu na herufi KDF, zikionekana wazi mbele. Baadhi ya wachezaji wana namba zinazoonekana kwenye kaptura zao na soksi.

Hili ni kundi la watu ,baadhi yao wakiwa wamevalia mavazi ya kisheria na kitaaluma na wengine wakiwa wamevalia suti. Wamesimama mbele ya jengo kubwa la kisasa na miti ya mitende inaonekana kwa nyuma, inaonekana kaa ni rasmi iliyohudhuliwa na viongozi wataalum wa serikali yetu ya Kenya.

Hili ni kashi lililojaa pasipoti za rangi ya blue . Juu ya pasipoti hizo upande wa kulia kuna safu ya vitu virefu vyembamba vya rangi ya kijani kibichi vinavyoonekana kama kalamu. Kwenye pasipoti hizo nembo ya Jamhuri ya Kenya inaonekana wazi. Hii inaashiria kuwa hizi ni pasipoti mpya zilizochapishwa kwa wingi zikiwa zimetayarishwa kusambazwa.

Hii ni kambi ya huduma za umma iliyowekwa chini ya hema ambapo maofisi wengi wao wakiwa wamevalia barakoa na sare. Wanatoa huduma kwa wananchi walio kusanyika huku kuna bango la huduma mashinani na nembo ya NHIF ikionyesha mpango wa serekali wa kutoa huduma za afya.

Hili ni kundi la wachezaji wa mpira wa kandanda wakiwa wamevalia jesi ya rangi ya manjano ba kijani wakishangilia ushindi na tukio nzuri uwanjani. wanaonekana wenye furaha na msisimuko baadhi yao wamekumbatiana na wengine wakipiga makofi ili kusherekea ushindi wao.

Hawa ni wachezaji wa soka wakiwa wamevalia jezi za manjano zenye michoro ya rangi nyeusi na kahawia. Wakishangilia mbele ya uwanjani ya jukwaa lililojaa mashabiki. Mchezaji aliye mbele anaonekana akishangilia kwa nguvu kwa kuwa labda yeye ndio amefunga bao.

Huyu ni rais wa sasa wa kitaifa la nchi ya Kenya William Ruto akiwa na bibiye Rachael Ruto, inaonekana kama kwamba wanaapishwa wanachukua wanashikilia bibilia juu ili kufanya maamuzi au kufanya na kuendesha nchi yetu ya Kenya kwa amani.

Hawa ni wanaume wawili na mwanamke mmoja wakiwa ofisi, mwanaume aliye mbele ameinama akishugulikia na camera iliyoko juu kibodi ambayo imeunganishwa na kompyuta ndogo. Mwanaume mwingine amesimama nyuma yake akionekana akifuatilia kile kinacho endelea, mwanaume huyu yuko upande wa kulia akiwa ameketi chini nyuma ya meza anaonekana kama ni mwashirika katika shuguli inayohusika na upigaji picha.

Hili ni tinga tinga kubwa la blue na njano, la hyundai likiwa limeegeshwa kwenye eneo la ujenzi. Karibu na tinga tinga kuna mabomba mengi ya zege yaliolala chini, nyuma ya tinga tinga kuna miti ya kijani kibichi na majengo kadhaa. Angaa ni jeupe ikionyesha huenda ni mchana na hewa ina mawingu.

Kundi la watu, katikati ya viti kuna mwanaume mwenye ndevu amevaa suti na tai nyekundu akitabasamu. Nyuma yake kuna watu kadhaa ambao wamekuwa wakifuatilia kitu kinacho endelea ni kama hao watu wawili wanapokea tuzo. Hii inaonyesha ni tuzo ambayo ni ya mkutano.

Huyu ni jaji mkuu wa Kenya, Martha Koome akitembea na raisi William Ruto. Wote wawili wanaonekana wakitabasamu na raisi Ruto anaonekana akiangalia saa yake ya mkononi. Wako katika mazingira yanayoonekana kuwa ni ya kifahari na rasmi.

Afisa wa huduma centre anamhudumia mteja wake, afisa huyu amevaa suti anaonekana akijaza fomu huku mteja akisimama karibu naye. Nyuma yao kuna kaunta kadhaa za huduma centre zenye huduma mbalimbali kama vile registration of self help group ,uwezo fund na issuance of police abstract .

Huyu ni mwanaume ambaye anaonekana kuwa ni kiongozi mwema alitumia kifaa cha kuchanganua alama za vidole mezani. Huku wanaume wengine kadhaa wakiwemo wale waliovalia suti wakifuatilia tukio hilo muhimu la udhibitishaji wa kibiolojia.

Hili ni kubwa kundi la watu wakishangilia na kuonyesha furaha, wakiwa wamenyoosha mikono yao juu. Baadhi yao wameshika bendera ndogo za Kenya, huku wengine wakiwa wamevalia nguo zenye rangi za bendera ya Kenya. Watu wengi wanaonekana wazi midomo yao, ikionyesha wanapiga kelele na kuimba, kuashiria mandhari inaonyesha mkusanyiko mkubwa wa watu. Inaashiria kuna mkutano na tukio la kitaifa.

Hawa ni wachezaji wawili wa mpira wakati wa michezo. Mchezaji wa kulia amevaa jezi ya milia ya rangi ya machungwa na nyeusi, kaptura nyeusi na soksi za machungwa .Anaonekana kuwa amesimama imara uwanjani. Mchezaji wa kushoto amevaa jezi ya bluu na kaptura nyeupe, kwa nyuma kuna viti vya watazamaji uwanjani na bango.

Hili ni kundi la mashabiki wa kandanda wakishangilia kutoka viwanja . Wengi wao wamevaa "Jersey" na wengine wanaonekana wameshika vitu vya kushangilia ,wana furaha na msisimko kubwa .Juu labda timu yao imepata ushindi.

Watu watatu ambao ni wanawake wawili na mwanaume mmoja wameketi kwenye jukwaa lenye zulia jekundu. Nyuma yao kuna ukuta wenye maandishi makubwa yanayosoma Launch of law courts . Watu hawa wanaonekana kuwa wako na jandiliana kuhusu sheria za nchi.

Huku ni kituo cha huduma Kenya ambapo ni kituo cha huduma cha serikali Kenya. Watu kadhaa wako ndani wakiwemo wateja na wafanyikazi. Mbele kuna mwanaume mmoja aliyevalia shati jeupe akiongea na mwingine ambaye mgongo wake unaonekana. Juu ya counter kuna skrini za kidijitali zinazo onyesha namba za foleni ama matangazo.

Hawa ni watu wakiwa chini ya mwavuli mkubwa wa rangi ya manjano wenye ujumbe wa kisiasa. Mwavuli huu umeandikwa Millicent Omanga na mama miradi pamoja na Nairobi women rep 2022.Katikati ya picha ,mwanamke mmoja mchanga mwenye miwani na t shati nyeusi yenye nembo na Versace .Amesimama katika akishikilia mwavuli na akitabasamu.

Huyu ni mwanamke ambaye anaonekana akishangilia kwa nguvu sana, akiwa ameshikilia bendera ya Kenya. Amevalia nguo zenye rangi za bendera ya Kenya. Anaonekana kuwa kwenye umati wa watu katika sherehe fulani. Uso wake unaonyesha hisia kali za furaha na msisimko. Nyuma yake kuna umati mkubwa wa watu huku wengine wakiwa wamevalia nguo za kawaida, wakionyesha kuwa hili ni tukio la umma.

Hiyo mazingira ya ndani ya ofisi katika kituo cha huduma ambacho kinaonekana kuwa na Huduma Centre, kutokana na pango lenye maneno transforming public service delivery na nembo inayofanana na ile ya Huduma Kenya, kuna mfanyikazi ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta dambo na kompyuta ya mezani, nyuma yake kuna wanaume watatu wamesimama na kuzungumza mmoja wao amevaa suti na wengine wawili wamevaa sare za ofisi, wote wanaonekana ...

Hili ni timu ya vijana ya mpira wa miguu. Wengi wakiwa wamevaa jezi za kijani na nyeupe zenye nembo Chapa Dimba na Safaricom. Wamesimama nyuma na wamepiga makoti mbele wakiwa wamejipanga. Wanaonekana ni timu ya mchezo.

Hawa ni wachezaji Wa wawili .Mchezaji aliye katikati amevaa jezi ya buluu na nyeupe yenye number : ishirini na nne . Ana mpira miguuni mwake . Mchezaji mwingine Yuko Upande Wa kulia amevaa jezi ya manjano na kijani yenye (number) ishirini kwa nyuma . Kuna vitu za watazamia na mabango ya wafadhili.

Hii ni mchezo wa mpira wa kikapu unaoendelea. Wachezaji wawili wa timu tofauti wanaonekana wakishindana vikali kuwania mpira. Mmoja wao akiwa amedondoka chini, wachezaji wengine na mashabiki wanaonekana nyuma. Baadhi ya wachezaji wamevaa jezi zenye maandishi KPA kuashiria huenda ni timu ya Kenya Ports Authority .

Umati mkubwa wa watu ambao wamevalia nguo za kijani. Katika sehemu ya mbele kuna mtu aliyevalia kofia ya kijani iliyoandikwa KDF kwa herufi nyeupe pia ameonekana ameshikilia kitu kilicho andikwa GOR kwa herufi nyeupe ambacho kinaonekana kama jezi ama vazi lingine la mikono yake pia inaonekana kuwa na vikuku vya kijani.

Watu wamekusanyika nje na karibu na majengo ya huduma centre gpo Nairobi. Baadhi ya watu hao wamekaa chini wakisubiri, wengine wamesimama inaonyesha kuna ishara ya msongamano wa watu. Watu mbalimbali wakiwemo wanawake na wanaume, wanaonekana wakiwa wamevalia nguo za kawaida.

Hii ni kikapu yenye rangi ya maziwa chenye muundo wa kufuma kikiwa kimewekwa kwenye sakafu. Nyuma yake kuna kuna yenye sehemu za rangi ya buluu na waridi. Hizi vikapu hutumiwa kusanya taka kwenye mahali wazi mahali kuna watu wa umma ambao wanatupa taka ndani ya hiyo kipipiga.

Mazingira ya nje yaliyoadhirika, bomba kubwa la maji au la kitu yeyote ya kijani ikivuka mkondo mdogo wa maji wenye rangi ya kahawia. Ardhi karibu na bomba inaonekana kuwa na mumomonyoka na kuna mimea michache. Pembeni kuna miundo wa zegi yenye umbo ya duara labda ni sehemu ya mfumo wa maji.

Huyu ni mwanasiasa kalonzo musyoka akizungumza mbele ya umati Wa watu katika kile kinacho onekana kuwa mkutano wa kisiasa . Amesimama nyuma na kinara cha hotuba kinacho beba jina lake kalonzo. hakika ukuta ulio zaliwa (2022) . Akionesha niya yake au matarajio ya uchaguzi .Inatoa waziri mazingira ya kisiasa inchini Kenya .

Ili ni mkutano mkubwa ambao kikundi cha watu wamehuduria. Wanaume alivalia suti nyeusi na kofia nyeupe na ana barakoa mwanaume mwingine aliyevaa suti nyeusi na shati ya miraa anayeonekana kuwa ni kiongozi . Baadhi ya Watu wengene waliomo nyuma wamevaa kofia za nyekundu. Nebo ya ( kyc ) Nyuma Kuna bango la maandishi (Kenya African African Union) KANU . Kuhusiana na siasa nchini Kenya.

Hili ni kundi la watu wakiwemo wanaume na wanawake wakishangilia kwa furaha sana. Wanaonekana wakiinua mikono juu. Hili ni tukio la sherehe. Kwa ujumla inatoa hizia ya furaha, sherehe na labda mafanikio ya timu taifa, hawa watu wanafurahia sana.

Hili ni kundi la wanasheria wa kenya wakiwa wamevalia majoho yao ,wakisimama nyuma ya maikrofoni zenye nembo ya President Law society of kenya . Wana mabango yenye ujumbe kama protect judicial independence wakionyesha kuwa wako kwenye mkutano.

Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wamesimama mbele ya jengo la Department of Immigration Services Passport Control Office maafisa wawili waliovalia suti hapa wanaonekana wakizungumza, kuna pia afisa aliyevaa sare za kijeshi upande wa kushoto wa watu wengine wawili upande wa kulia.

Hili ni kundi la watu angalau watatu wakiwa wamekusanyika karibu na meza wakijaza nyaraka. Mwanaume mmoja katikati anaonekana akitia sahini kwenye fomu mwingine akishikilia karatasi mbele labda akisoma. Mazingira yanaonekana kua raisi ingine katika chumba yenye kutazama bati.

Hii ni sherehe ya kuapisha kwa aliye rais wa sasa William Ruto, tunaona yeye ameinua bibilia na pia bibi ameshikilia kitabu kitakatifu, tunaona kwamba kuna viongozi wakuu sana waliohudhuria sherehe hiyo la kijamii.

Hili ni nembo lilioandikwa Jubilee. Linaonyesha kwamba hili ni nembo ja kisiasa. Jina ya duara la nembo hili limeandikwa kwa herufi kubwa nyekundu na chini ya neno hilo maneno mbele pamoja. Yameandikwa kwa herufi nyekundu ndogo. Njiwa aliye na tawi la mzeituni kwa kawaida huwakilisha amani na neno jubilee linaweza kuhusishwa na sherehe.

Hawa ni wanaume wawili ikiwemo mwanamume mmoja ni aliyekuwa rais wa nchi ya Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta. Wanaonekana wakiwa kwenye mazungumzo. Wamejifaa vizuri sana, kuonyesha kwamba wako katika mazingira rasmi, pengine katika jengo la mahakama.

Hili ni kundi la watu wakiwa nje, Kuna uwezekano mkubwa kuna shughuli ya jamii. Kuna meza moja katikati na watu kadhaa wamekusanyika kuizunguka. Mwanamke mmoja ameketi kiti cha buluu upande wa kushoto wa meza akiandika kwenye karatasi. Amevalia suti nyeusi wanaonekana kujishughulikisha na karatasi au fomu. Mwanaume mmoja amejiegeza kwenye meza akichunguza karatasi kwa makini.

Court Annexed Mediation in Kenya inaishiria mbinu ya utatuzi wa mikokoro ambapo mahakama huelekeza pande zizihusike kwenye usuluhishaji badala ya kuendelea na kesi mahakamani. Inazungumzia jinsi mikokoro inavyoweza kutatuliwa nje na wa mfumo kwa kawaida wa mahakama nchini Kenya, ikisisitiza usuluhishi kwa njia mbadala.

Huu ni umati wa wa mashamiki wakiwa wamefurika uwanjani, Mashabiki hao wanashabikia mbira mchezo wa kandanda sehemu kubwa imejaa na washabiki walioketi na kusimama juu ya viti vya jukua, na wengine wamesimama kwenye nyasi chini, juu ya jukua kuna bango kubwa maandishi yanayoonekana kama skechi.

Hili ni kundi la wanariadha wakiwa wanakimbia kwenye uwanja wa riadha wakati wa mashindano. Wamevaa sare za kucheza zenye namba za kitambulisho. Na wanariadha wawili wamevalia sare zenye neno kenya. Wanakimbia kwenye nchi za uzika huku umati wa mashabiki ukiwa wamejazana kwenye viti vya jukwaa nyuma yao kuashiria kwamba hii ni tukio muhimu la wanariadha nchini.

Hili ni kundi la mashabiki wa soka, wengi wao wakiwa wamevalia jezi za kijani kibichi za Sportpesa wakishangilia. Mmoja wao amevaa miwani mikubwa ya kijani na mwingine ameshikilia kitu kinachofanana na kinywaji. Baadhi yao wanavifaa vya kucheza ngoma.

Hili ni sherehe ya kiapo ambapo Uhuru Kenyatta akiweka mkono wake juu ya Bibilia na kitabu kingine kitakatifu. Karibu naye kuna afisa wa mahakama na mwanasheria amevaa vazi la kimila la mahakama na wig . Pia mwanamke mwingine ambaye huenda ni jaji mkuu muhimu akisimama kiapo hicho. Tukio hili linaonekana kuwa muhimu na la hadhara kikihudhuriwa na umati wa watu wa nyuma yake.

Hili ni kundi la wanaume wa chama ya ODM wakiwa wamevaa kofia za rangi ya chungwa wakisimama nyuma ya kinara mkuu anayezungumza kwenye kinara chenye nembo ya ODM. Kinara huyu amevaa suti na tai. Anaonekana akihutubia umma. ODM inasimamia Orange Democratic Movement chama kikuu cha siasa nchini Kenya.

Hili ni kundi la watu. Watu wakiwa wamevalia majoho ya sherehe. Wamesimama kwenye jukwaa mbele ya bendera. Wote wanashikilia vitabu na inaonekana kama ni tukio rasmi la utoaji na uzinduzi wa machapisho. Kuna nembo na maandishi ya kuonyesha huenda ni sherehe husiana na sheria za kiserikali.

Huyu ni mwanariadha kwa jina maina, anatua kwa nguvu kwenye shimo la mchanga baada ya kuruka mbali, huku mchanga ikitawanyika hewani. Kuna viti vya watazamaji yenye rangi nyekundu na kijani ikionekana nyuma, kuashiria ni mashindano ya riadha.

Huyu ni aliyekuwa rais mtukufu wa jamuhuri ya kenya Uhuru Muigai Kenyatta akiwa na mwanamke. Tunaona wanasalimiana kuonyesha nembo ya jubilee hii nii ishara kwamba ni ya kisiasa katika nchini kenya.

Hili ni dawati ya Huduma wakiwa huduma likiwa na wafanyikazi wawili wa hiyo wamekaa nyuma ya dawati wafanyikazi wengine na wateja wao wamesimama karibu dawati Lina nembo ya Huduma Kenya na Lina ujumbe information desk kwa herufi kubwa za kijani hapa ni Huduma center .

Hili ni kundi la watu wakiwa wamevalia nguo za kijani na nyeupe, wakisherehekea na kushangilia. Kuna mwanamume aliyevaa sare nyeupe na kofia ya kijani akiwa ameinua mkono wake ya kulia kuonekana akifurahia sana. Nyuma yake kuna bango lenye We are the no-need Man City. Watu wengine kwenye picha pia wanaonekana wakifurahia na wengine wanapunga mikono. Inaonekana kuwa ni uwanjani na tukio la uma linaendelea.

Hili ni kundi la watu wanaonekana wakiandika kwenye karatasi wakiwa wamekaa kwenye meza. Mwanaume aliyeketi amevaa kofia na shati cheupe huku yule aliye kushoto amevalia shati rangi ya blue . Nyuma yao watu wengine kadhaa wakiwa kwenye foleni wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki. Inaonekana kwamba hili ni shighuli ya kujaza fomu ya serikali.

Hii ni kituo cha huduma kenya, katika ndani ya ofisi hii kuna dawati ambapo mwanaume mmoja ambaye ni mfanyikazi anazungumza na mwanaume mwingine. Wanaume wengine watatu wamekaa pande tofauti za chumba wakisikiliza katika mjadiliano huu.

Hili ni kundi la watu wengine wafanyikazi wa taasisi ya kifedha. Mwanamke mmoja katikati anasimama akiwa ameweka mikono juu ya rhumba ya saa. Zilizopamba vizuri kwenye treka safi. Wawili wengine wamekaa kwenye dawati mmoja upande wa kushoto akitumia kompyuta na wengine upande wakulia akishika karatasi wotw wanaonekana wakiwa kazini.